Jengo la ghorofa zenye muundo wa matofali linaonekana na lina ngazi za njee. Uzia wa chuma wenye rangi nyeusi unazunguka ngazi zote na sakafu ya njee inaonekana ikiwa ya rangi nyekundu iliyokolea. Kuna shamba la nyasi na mimea ya kijani kibichi.